Vitabu vingi vya hadithi vimepangwa kwenye rafu. Vyote vikiwa na jalada vya rangi ya waridi. Jalada linaonyesha picha ya mandhari yakijijini na limeandikwa jina la mwandishi JOhn Habwe. Mandhari hii inaonyesha mandhari ya elimu na usomaji wa watoto au wanafunzi.